Hili ni darasa la shule, ambapo wanafunzi wengi wao wakiwa watoto, wamekaa kwenye benchi za mbao na wameinua mikono yao. Mwalimu, mwanamume amesimama mbele ya darasa, ameshika kitabu na anaonekana akizungumza. Kuna ubao mweusi nyuma yao, uliochafuka kidogo.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo kwa mkutano wa mtandaoni au darasa la mtandaoni. Mtu huyo ambaye anaonekana nyuma ya kichwa chake na mabega, amevaa vichwa vya sauti na anashikilia kalamu.

Huyu ni mwanafunzi wa kiume, ambaye anaonekana kuwa mchanga, akiwa amekaa kwenye meza, na anasoma ndani ya maktaba. Mbele yake kuna kompyuta ndogo, vitabu na daftari, anaonekana akitabasamu, huku akiandika kwenye daftari lake.

Huyu ni mtu ameketi chini akitumia kompyuta mpakato mtu huyo amevaa fulana nyeupe na suruali ya rangi ya samawati mikono yake ipo kwenye kibordi ikichapa kitu sehemu ys chini ya mwili imezingatiwa hasaa mikono na miguu yake.

Hili ni bango ambalo lina picha ya kikundi cha watoto wanaoonekana kuwa wanafunzi wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo wakionekana wakiangalia kitu kwenye skrini kwa makini wanafunzi hao wamevalia sare za kijani.

Mkono wa mtu ukifanya kazi mezani unaonekana mtu huyu amevaa jaketi la rangi ya machungwa na fulana nyeupe mkono wa kulia unashikilia kalamu ya rangi ya samawati na inaonekana kama anaandika kwenye daftari lililowazi.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke. Akiwa ameketi kwenye kiti au sofa, na anatazama video ya mkutano au somo kwenye kompyuta yake ndogo. Video inaonyesha mwanamume aliyevaa suti na miwani, akisimama mbele ya ubao mweupe akifunza.

Hii ni kompyuta ndogo au kipakatalishi inayocheza video ya kozi ya mtandaoni. Upande wa kushoto wa skrini kuna orodha kubwa ya kozi hiyo ikiwa na kichwa cha your course na maendeleo yakiwa yamefika asilimia thelathini na tano. Upande wa kullia kuna mwanaume mweusi mwenye miwani akizungumza anayefundisha somo hilo.

Hii ni simu ya mahiri au kompyuta kibao iliyo na programu ya, Yudemi. Skrini ya kifaa imeangaziwa na kiguza na ndani yake kina maelezo ya programu ya, Yudemi. Mambo muhimu yanaonekana ni pamoja na nembo ya programu.

Hili ni kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au warsha. Wameketi kwenye meza. Katikati anaonekana mtu ambaye ni kana kwamba ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya google. Amevaa shati la rangi ya samawati hafifu.

Watu sita wameketi kwenye kipakatalishi .Ila mmoja wao amesimama mwisho, kwenye mkono wa kulia . Kipakatalishi hiki ni chenye rangi nyeupe iliyo na maandishi yaliyo andikwa E learning.

Hili ni eneo la michezo labda katika uwanja wa michezo au shule. Katikati kuna chombo cha mchezo cha kuzunguka chenye viti vinne vya rangi tofauti, njano, samwati, kijani na jingine la njano.

Huyu ni mwanamume mchanga anayewezekana kuwa mwalimu. Amesimama mbele ya ukuta wenye rangi ya manjano uliofifia. Amevaa shati nyekundu yenye madoadoa. Anashikilia na kuonyesha daftari kubwa au chati yenye kurasa zilizofungwa pamoja na kifuniko cha kijani.

Hapa ni ndani ya maktaba yenye nafasi kubwa iliyojaa vitabu. Ukuta mmoja umejazwa na rafu ndefu za mbao zilizopangwa kwa vitabu vingi vya rangi mbalimbali. Kwenye rafu hizo kuna ngazi ndefu mbili za mbao ambazo zimeekelewa ili kufikia vitabu vilivyo juu.

Hapa ni ndani ya gari la kusafirisha vitabu ambalo linaonekana kama maktaba inayotembea. Kuna rafu ndefu mbili zilizojaa vitabu zimepangwa kwa pande zote mbili. Kati ya rafu hizo kuna nafasi ya kutembea ambapo watu wanne wamesimama.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala ambacho kinaonekana kuwa cha chuo au hosteli. Kuna kitanda kimoja kilichotengenezwa kwa mbao kikiwa na shuka ya rangi ya waridi na blanketi ya samawati na nyeupe yenye miraba.

Hili ni kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare. Wamekaa chini kwenye sakafu ya ukumbi mkubwa wa ndani . Mwalimu au mzungumzaji mmoja anasimama mbele yao akionekana kuwapa maelekezo au anazungumza nao . Nyuma ya wanafunzi, kuna vifaa vya mazoezi na mikeka iliyokusanyika kwenye kuta.

Hii ni darasa tupu la shule, kumejaa madawati mengi ya mbao yaliyopangwa kwa safu, kuta za darasa zina rangi ya njano na samawati, kuna madirisha makubwa yenye mapazia ya chuma yanayoingiza mwanga ndani ya chumba.

Kabati kubwa la vitabu, lenye rafu nyingi zilizojazwa. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu, na vinakuja katika rangi na ukubwa tofauti, na baadhi ya vitabu vimepangwa kwa mlalo, na vingine kwa wima.

Hili ni darasa tupu au chumba cha mikutano. Ndani ya chumba hiki kuna meza na viti vingi vikiwa vimepangwa kwa safu. Viti vingine vina rangi nyeusi, vingine nyekundu na vingine kijani. Chumba kina madirisha makubwa yenye mapazia mekundu.

Hapa ni ndani ya maktaba yenye safu ndefu za rafu zilozojaa vitabu. Kuna meza ndefu za kusomea zilizo na viti mbele ya rafu hizo. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna taa nyingi kwenye gari.

Hili ni darasa tupu kuna meza na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu mbele ya darasa kuna ubao mweupe uliowekwa ukutani, ukuta una rangi ya njano uliofifia.

Huu ni ukumbi mkubwa wa ndani, unaonekana kama ukumbi wa mazoezi au eneo la hafla. Na kuta za rangi ya samawati. Sakafu ina mistari Ya kuchezea mchezo wa badminton . Kwenye picha mabango mbali mbali labda kwa ajili ya hafla yenye nembo na picha tofauti.

Hiki ni chumba cha kusomea au maktaba. Kuna meza nyingi za kusomea, zikiwa na viti. Zimepangwa kwa mistari, kila meza imegawanywa na kizigeo cha mbao, ili kuwapa wanafunzi nafasi ya kujitegemea. Nyuma ya chumba kuna madirisha makubwa yaliyo na mapazia ya samawati.

Hili ni basi kubwa jeupe lililobandikwa jina la chuo kikuu cha Mount Kenya University. Basi hili lina rangi nyeupe na limepambwa kwa michoro ya rangi ya samawati, nyekundu na manjano. Jina la chuo kimeandikwa kwa herufi kubwa za samawati na njano upande wa pembeni.

Mwanaume labda mgeni rasmi au msemaji amesimama jukwani akiongea kwenye kipaza sauti amevalia suti nyeusi shati jeupe na tai na anashika mikrofoni kwa mikono miwili amesimama nyuma ya kinara cha hotuba ambacho kina bango lenye nembo na maandishi.

Hili ni kundi kubwa la watu wakiwa wamekaa kwenye ukumbi au chumba cha mikutano. Watu wamekaa kwenye viti vya samawati vilivyopangwa kwa mistari. Wakisikiliza na kuhudhuria mkutano. Wengi waliohudhuria ni watu wazima na wengine wanaonekana wakichukua madokezo au ku, wakishikilia karatasi mkononi.

Kundi la wazee wanne, labda wanawake, wakiwa wamekaa nje na wanasoma vitabu. Wote wanaonekana wamevaa nguo za asili za rangi mbalimbali. Wazee wawili wa mbele wamejikunja na wanaonekana wakijaribu kusoma vitabu, huku wazee wawili wa nyuma wakiwa na vitabu mkononi mwao.

Kundi kubwa la watu wakiwemo watoto na watu wazima wamesimama nje ya jengo. Katika mstari wa mbele kuna kundi la watoto labda wanafunzi ambao wengi wao wanaonekana kuwa na nywele fupi au wanyolewa. Wamevaa fulana nyeupe, pamoja wanashikilia bango kubwa refu, jeupe lenye maandishi mekundu.

Hili ni kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati marefu ya mbao yaliyopangwa kwa duara ndani ya jengo. Wote wanaonekana kushiriki kwenye mkutano au mafunzo. Kuta za jengo zimechorwa picha mbalimbali zikiwemo zinazoonyesha shughuli za jamii.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wazee wameketi kwenye viti vya plastiki kwa safu mbili kwenye eneo la nje lenye udongo mwekundu. Kuna watu wengine wamesimama kwa mbali. Mwanamke mmoja amevaa nguo nyeupe na nyeusi, anaonekana akitoa maelezo.

Hii ni eneo la shule au kituo cha watoto, likiwa limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Katikati kuna majengo yenye paa nyekundu na samawati, yakiwa na ukumbi mrefu mbele yake.

Korido au ukumbu mrefu wa shule ya chekechea au shule ya msingi una ukuta ambao umechorwa michoro mbalimbali yenye rangi angavu ikiwemo miti, maua, na wahusika wa katuni. Kwenye sehemu za juu za ukuta kuna vibandiko viwili virefu.

Hapa ni darasani ambapo kuna wanafunzi wakiwa wamevalia sare, ndani ya chumba cha madarasa chenye mazingira ya kawaida. Mwalimu anaonekana mbele karibu na ubao mweusi akifundisha.

Hili ni kundi la wanafunzi, baadhi wakiwa wamevalia sare za shule za kijani na nyeupe, wakiwa wamekusanyika karibu na meza iliyojaa vitabu. Wapo walimu wawili au watu wazima wanaowaangalia na kuwaongoza. Kwenye meza kuna rundo la vitabu vya masomo mbalimbali vikiwemo vya Kiingereza.

Hili ni eneo la nje, huenda bustani au uwanja ,kuna barabara ya matofali ambayo inaelekea mbele. Upande wa kushoto na kulia wa barabara kuna mimea iliyotunzwa vizuri huku baadhi ya miti mikubwa ikiwa imesimama nyuma.

Hapa tunaona kundi la watu wanne ndani ya darasa wakiwa wamesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa. Watu hao ni mwanamke, watoto wawili, na mwanaume . Wote wanne wameshikilia vitabu au vifaa vya masomo.

Huyu ni msichana mdogo, labda mwanafunzi, akitabasamu kwa furaha huku akishika chombo cha chakula, chenye chakula ndani yake. Amevaa sare ya shule, ya rangi ya samawati, na nyeupe yenye collar nyeupe .

Kuna mti mrefu mweupe wa chuma , labda ni mlingoti wa bendera au nguzo ya taa ukisimama wima. Nyuma ya mlingoti, kuna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Anga inaonekana kuwa na rangi ya samawati.

Jengo kubwa la shule ya kisasa ambalo lina ghorofa kadhaa na limejengwa kwa mawe ya saruji yasiyofunikwa. Jengo lina madirisha mengi yenye fremu nyeusi na paa la chuma. Kuna njia iliyoezekwa inayoongoza kwenye sehemu ya juu ya jengo.

Safu ya kompyuta za mezani zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kuna kituo cha kwanza kilicho karibu na kamera kikionekana wazi, kikiwa na skrini nyeusi, kipanya na kibodi. Kuna skrini nyingine zinazoonekana zikiwa zimepangwa mbele, lakini hazieleweki kwa undani.

Kundi la watoto sita, wakiwa wameketi kwenye meza ndefu ya mbao, ya rangi ya samawati, wakila. Wanaonekana wakiwa shuleni au kituo cha malezi, kutokana na baadhi yao kuvaa sare zinazofanana.

Safu ya kompyuta za mezani, zilizopangwa kwenye meza ndefu ndani ya chumba kinachoonekana kua cha darasa au maabara ya kompyuta. Kila kituo cha kazi kina skirini, kibodi, na panya. Kompyuta ya mbele kushoto ni kubwa kuliko zingine.

Jengo kubwa la ghorofa, linaonekana kuwa shule au tahasisi ya elimu. Jengo hilo lina rangi ya machungwa na matofali na paa lake lina rangi ya machungwa. Kuna uwanja mkubwa wa nyasi mbele ya jengo na miti mikubwa inayoonekana nyuma.

Eneo la nje la jengo linaonekana kama la shule au chuo, likiwa na maegesho ya magari na bustani zilizopambwa. Kuna magari matatu yameegeshwa kwenye sehemu ya maegesho. Wanafunzi wawili wamevaa sare za samawati, wanaonekana wakitembea kwenye sehemu hiyo ya maegesho.

Hili ni bango la elimu juu ya maji. Limebandikwa ukutani. Bango lina kichwa kinachosema water is life na every drop please save . Bango hili lina sehemu mbalimbali zikiwemo vyanzo vya maji inayoorodhesha vyanzo vya maji kama vile bahari, maziwa, mito na visima.

Huu ni nguzo ya rangi ya kahawia, yenye kibandikio cha ishara ya kuelekeza. Kibandiko hicho, kina umbo la mstatili, chenye asili ya rangi ya kijani kibichi iliokolea. Juu ya kibandiko imeandikwa, highschool , na chini office .

Hili ni darasa tupu. Lina madawati na viti vingi vyote vikiwa vimepakwa rangi ya samawati nyeusi na samawati iliyokolea. Viti vingine vimepakiwa juu ya madawati ishara ya kwamba darasa limefungwa na haitumiki kwa sasa.

Hili ni kundi la wanafunzi watatu, wavulana wawili na msichana mmoja. Wakifanya shughuli ya upishi nje. Pengine kwenye uwanja wa shule. Wote wamevaa sare za shule za rangi nyeupe na nyeusi. Mvulana aliye upande wa kushoto amevaa aproni nyeusi, na anaonekana akichopoa kitu.

Kundi la watoto wa shule, wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazojumuisha sketi au suruali za miraba, mashati meupe na sweta za kijani kibichi. Wanaonekana wamekusanyika jukwaani au mbele ya chumba.

Hii ni meza ya mbao iliyojaa viungo vya kupikia kwenye sahani nyeupe kuna rundo la viazi vilivyokatiwa vilivyo na viungo vya rangi ya manjano na pia vimetiwa pilipili, kando yake kuna sufuria yenye imetiwa vipande vya nyanya zilizokatwa.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wavulana na wasichana. Wakijishughulisha na kupika au kuandaa chakula. Kuna kijana mmoja ambaye ako katikati. Anatabasamu na anashika viazi vilivyokaangwa. Mbele yake kuna viazi mbichi, nyanya zilizokatwa na vitunguu.

Hili ni kundi la wanafunzi wakiwemo wasichana na wavulana wakiwa kwenye shughuli ya upishi nje. Wengi wao wamevaa aproni na kofia za wapishi. Katika picha kuna meza mbili zilizosheheni vifaa vya kupikia na viungo.

Hili ni kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana wakifanya sherehe ya nje wameketi kwenye meza ndefu zilizopangwa kwenye bustani yenye nyasi mbele ya kila mwanafunzi kuna sahani zenye chakula na pia vyombo vingi vya kupika na vinywaji kwenye meza.

Kundi la wanafunzi, huenda wasichana, wameketi kwenye meza ndefu nje. Wanafunzi hao wote wamevaa sare za shule, zinazojumuisha shati jeupe, na sketi zenye miraba miraba. Mmoja wao kijana mdogo, ameketi karibu na meza.

Mwanamke na mvulana mdogo ndani ya jengo. Mwanamke amevalia vazi la rangi ya waridi na koti jeusi, huku mvulana amevaa shati nyeupe na sweta ya kijani. Wote wawili wanashikana mikono huku mwanamke akimpa mvulana kipande cha karatasi au cheti.

Huyu ni msichana mdogo ambaye ameketi kwenye meza akitabasamu wakiwa tayari kula. Amevaa fulana nyeupe aproni ya kahawia na kitambaa cha rangi ya njano kichwani. Mbele yake kuna meza yenye chakula kingi. Ana sahani iliyo na chipsi na nyama ya kukaanga na kuna chupa pembeni.

Huyu ni mwanafunzi wa kike ambaye amevaa miwani akiwa jikoni akipika. Amelala kwenye meza ya jikoni akitumia kisu kukata kitunguu. Juu ya meza kuna viungo vingine kama vile parachichi na pilipili. Amevaa aproni yenye rangi ya kijani na inaonekana kama anafanya shughuli za upishi.

Hili ni kundi la wanafunzi, wakiwa wamevalia sare za shule na aproni, wakipika chakula nje. Wamekusanyika kwenye meza yenye vyombo vya kupikia, ikiwemo jiko la gesi na sufuria. Baadhi ya wanafunzi wanapika, huku wengine wakiwa na vyakula, kama vile mshikaki na viungo vingine.

Huyu ni msichana mdogo, labda katika umri wa miaka nane hadi kumi na mbili, akifanya jaribio la sayansi. Ameketi kwenye meza ya mbao na amevaa miwani ya usalama. Msichana huyo anashikilia chupa mbili za maabara, katika mkono wake wa kulia ameshika chupa ndogo ya mrija.

Hii ni kundi la wanafunzi wengi. Wengi wao wamevaa sare za shule na aproni. Wanaonekana wakiwa katika shughuli za upishi au maonesho ya chakula, labda nje ya darasa. Mwanafunzi mmoja katikati amevalia kofia ya mapishi, na anashikilia vipande viwili vya kuku ua chakula kingine chenye rangi ya kahawia.

Kundi la wanfunzi wa shule wakifurahia mlo wa pamoja nje wanaonekana. Wameketi kwenye meza ndefu na kila mmoja wao ana sahani yenye chakula mbele yake. Baadhi ya wanafunzi wanatabasamu wengine wakiangalia kwenye kamera.

Hili ni kundi la wasichana ambao labda ni wanafunzi wakiwa wamekusanyika nje. Inaonekana kama wanafanya shughuli inayohusiana na upishi. Wasichana hawa, wote wamevaa sare za shule na aproni. Mmoja wa wasichana walioko mbele, amevaa aproni na anashika chombo cha kupika.

Hili ni kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya kijani kibichi na nyeupe wakiwa wamesimama kwenye jukwaa au mbele ya chumba cha mkutano. Watoto wengine wameshika cheti mkononi mwao.

Hawa ni wanafunzi wawili wa shule wakishiriki katika shughuli ya upishi. Wote wamevaa aproni nyeupe na mmoja wao amevaa kofia nyeupe ya mpishi. Wengine wanaonekana nyuma yao. Mwanafunzi wa katikati anashikilia sahani yenye chakula labda kuku au samaki akiangalia kamera.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule na wengine aproni wakipika au kula chakula. Mwanafunzi aliye mbele kushoto anatabasamu na kufanya ishara kwa vidole vyake. Mwingine aliye katikati anamwelekeza mwanafunzi mwingine ambaye anajaribu kula chakula.

Hili ni kundi la wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa wamekusanyika karibu na, meza ilioekwa nje, kwenye uwanja wenye nyasi. Wanaonekana wakiwa katika darasa la kupika, au shughuli nyingi za nje.

Mvulana mdogo mwenye umri wa shule ya msingi, akitazama kompyuta dogo. Mvulana huyo anaonekana kufurahia na kushangaa kwa tabasamu dogo usoni. Amelala kwenye meza akitegemeza uso wake kwa mkono yake.

Hawa ni wanawake wawili labda mama na binti yake wakiwa wameketi chini ndani ya nyumba na wanawasiliana kwa lugha ya ishara. Mwanamke mzima ambaye ana tabasamu la furaha amevaa fulana ya rangi ya zambarau na anafanya ishara ya mikono yake akimwangalia msichana mdogo.

Huyu ni kijana aliye na ugonjwa wa down syndrome akiwa amekaa kwenye kiti akitumia kompyuta ndogo kwenye meza. Amevaa sweta ya rangi ya machungwa na anaonekana akizingatia kazi anayoifanya kwenye kompyuta huku mkono wake mmoja ukiwa kwenye kitufe .

Mwanamke na mvulana wakiwa wameketi kwenye meza, wote wanatabasamu. Mvulana anaonekana kuwa wa umri wa miaka nane hadi kumi na mbili na ana miwani. Ana nywele nyeusi na amevaa shati la machungwa. Mwanamke ana nywele nyeusi zilizonyooka na amevaa shati la rangi ya kijani kibichi.

Huyu ni mwanaume mzima akimsaidia mtoto wa kike anayetumia kifaa cha kujifunzia. Mwanaume huyo amevaa miwani na fulana ya kijivu mtoto amevaa kofia ya rangi ya waridi anatumia kifaa maalum chenye namba na herufi.

Huyu ni mwanamke mwalimu au mtaalamu, akimfundisha msichana mdogo lugha ya ishara. Mwanamke huyo amevaa shati la rangi ya mizeituni, na miwani ya macho, na anatabasamu huku akitumia ishara kwa mikono yake.

Kundi la watoto wadogo wakiwa wameketi chini kwenye darasa wakishirikiana katika shughuli fulani. Watoto hao wameketi mkao wa nusu duara, wakitazama mwalimu wao. Watoto wengine wawili, wameinua mikono yao juu wakiashiria kujibu swali au kushiriki.

Huyu ni mwanamke na mvulana mdogo, wakiwa wameketi kwenye viti na wanazungumza. Mwanamke huyo mwenye nywele nyekundu zilizofungwa, amevaa miwani na anafurahi, huku akimwangalia mvulana.

Huyu ni msichana mdogo, na mwanamke mzima, labda mama yake, au mwalimu, wakizungumza kwa lugha ya ishara. Msichana amekaa kwenye sofa , na anatabasamu, akitumia mikono yake kutoa ishara. Mwanamke ambaye anaonekana kwa sehemu tu, pia anatumia ishara, na anazungumza na msichana huyu.

Huyu ni mwanamke mzima na msichana mdogo, wamekaa uso kwa uso, kwenye uwanja wa michezo. Wote wanaonekana wakiwasiliana kwa ishara za mikono na wote wanatabasamu. Msichana anaonekana akifanya ishara kwa mkono wa kulia, huku mwanamke ambaye anaonekana kama mzazi au mwalimu akifanya ishara na mikono yake.

Huu ni uwanja wa michezo ambapo wanaume watatu wanajishughulisha na mazoezi, wawili kati yao wamekatwa miguu na wanatumia mikongojo huku mmoja akiwa na mguu mmoja na mwingine miguu yote miwili.

Mwanaume huenda mwalimu, mtafiti au mtaalamu mwingine akiwa ameketi kwenye kiti na anatumia kompyuta. Amevalia sweta ya rangi ya kahawia na miwani nyeusi na ana kichwa cha sauti masikioni mwake. Anatumia kompyuta na kuna faili ya braille juu ya meza yake, inayoashiria kuwa ana uwezo wa kusoma kwa kutumia vidole.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wameketi pamoja mezani. Msichana huyo anaonekana kuwa na Down Syndrome. Amevalia nguo ya rangi ya kahawia na amefunga nywele kwa utepe wa rangi ya waridi. Anatabasamu kwa furaha huku akishika kitu mkononi mwake. Mwanamke huyo, ambaye anaonekana kuwa mama au mlezi, amevaa fulana ya rangi ya bluu.

Hili ni darasa au ukumbi wa shule, ambapo wanafunzi wengi wao wakiwa watoto, wameketi kwenye meza na benchi. Mbele ya darasa kuna ubao mweupe ambao mwalimu anaonekana akifundisha. Kuna mwanamke huenda mwalimu, amesimama mbele ya darasa.

Mwanamke mchanga na mwanaume wote wakiwa na furaha na wanacheka wameketi kwenye meza huku mwanamke akiwa amevalia fulana nyeupe na miwani na nywele zake zimefungwa juu ameelekea upande wa mwanaume na wanagongana mikono kana kwamba wanasherehekea kitu.

Wanafunzi wengi wapo darasani. Darasa hili ni lenye rangi la manjano. Wanafunzi hawa wamekalia dawati na mwalimu wao yupo mbele amevalia miwani. Vitabu vipo kwenye dawati.

Watu hawa wawili wamevaa nguo ya samawati. Yule aliye kwenye mkono wa kulia amebeba kibao mkononi na yule aliye kwenye mkono wa kushoto ni mrefu kumliko yule wa mkono wa kulia.

Hili ni kundi la wataalamu wa afya. Inaonekana kama ni mafunzo ya matibabu au upasuaji. Watu wengi wamevaa makoti mengi ya maabara, baadhi wakiwa na barakoa za samawati na glavu za matibabu.

Kundi la waandamanaji wanaonekana kuwa walimu, wakiwa wameshikilia mabango. Waandamanaji wengi wakiwa wamevalia fulana za njano. Wanashikilia mabango yenye maandishi yanayoeleza madai yao. Moja ya bango makubwa yameandikwa Laikipia junior school teachers na mengine yameandikwa Kuppet.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wanafunzi au washiriki wa semina wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ndani ya ukumbi mkubwa. Wengi wao wamekaa kwenye viti au benchi ndefu za mbao na wanatumia meza za mbao. Mbele yao kuna mwalimu au mzungumzaji mwanaume aliyevalia shati ya waridi.

Hii ni hafla ya ndani, labda mkutano au sherehe ya tuzo. Wanaume watatu wakiwa wamevaa suti, wamesimama kwenye jukwaa. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mrefu anampa mtu mwingine kitambaa cha rangi ya kijani kibichi. Wote wanaonekana wakishiriki katika shughuli rasmi.

Huyu ni mwanamke. Huenda ni mwalimu au mtafiti, akizungumza mbele ya ubao mweupe wenye mchoro. Mchoro huo unaonyesha mfumo wa bustani au kilimo cha miti, na jinsi maji yanavyozunguka.

Watu wawili wako mbele ya kompyuta. Mwanamke mmoja aliyevaa hijabu ya rangi ya kahawia na ameketi kwenye kompyuta huku akitumia kipanya. Mwanaume mwingine ameketi nyuma yake amevaa fulana ya rangi ya kijani iliyoandikwa Boltech Training Institute .

Hawa ni wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wamevaa suti za rangi ya samawati za kazi. Wamesimama wakiwa wameinama kidogo wakifanya kazi ya kukarabati kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki.

Hawa ni wanafunzi wawili wa ufundi. Huenda wanawake wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mmoja amevaa koti la rangi ya samawati na anashughulika na vifaa vya ndani vya kompyuta. Wakati mwingine aliye mbele anamwangalia. Mbele yao kuna kompyuta ya aina ya IMARK.

Wanaume watatu wakiwa kwenye darasa au warsha, wakijifunza au kufanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki. Mwanafunzi wa mbele anaonekana akiwa na sehemu za simu za mikononi zilizotenganishwa. Zikiwa zimepangwa kwenye mkeka wa samawati kwenye dawati lake.

Huyu ni mtu ambaye kichwa chake kimefunikwa na vazi la zambarau. Ameketi mbele ya kompyuta ya mezani. Anatumia kibodi na anaangalia skirini ya kompyuta. Kwenye skirini, kuna dirisha ndogo linaloonekana wazi.

Kundi la wanafunzi, wakiwemo mwanamke na mwanaume, wameketi kwenye meza wakijifunza kuhusu vifaa vya elektroniki. Wote wamevaa sare za kazi za bluu. Mwanamke aliye mbele, ambaye pia amevaa hijabu na miwani, anashika betri na anatumia kifaa cha kupima umeme chenye rangi ya chungwa na nyeusi.

Huyu ni fundi wa umeme akifanya kazi katika eneo ndogo lenye vifaa vya kieletroniki. Fundi huyu ambaye anaonekana kutoka nyuma, amevaa fulana ya kijani yenye maandishi. Kwenye meza yake, kuna vifaa vingine vya ukarabati ikiwemo kompyuta ndogo, kitengo na kuyeyusha chuma na vyombo vingine.